Mfanyikazi wa afya amekaa mezani akiwa amevaa barakoa. Mwanaume ameketi kwenye kiti mbele yake. Juu ya meza kuna dawa ya kusafisha mikono na karatasi .Mazingira haya yanaonyesha mahojiano ya kimatibabu au usajili unaofanyika.

Chupa hili vina vidonge vya Doctor's Recipes IRON PLUS yenye rangi ya zambarau na manjano. Vidonge hivi vina Vitamini C, Folate , Vitamini B6 na Vitamini B12 na vimefanyiwa utafiti ili kuboresha utengenezaji wa damu na kuongeza nguvu mwilini. Chupa hii ina vidonge sitini.

Mwanamke mwenye miwani kwa macho yake, na amevaa barakoa na anakaa kwenye kicha akipokea sindano yake ya janjo kwa mkono wake wa kushoto, mhudumu wa afya aliyevaa sare za blue anajacha mwanamke huyu , watu wengine wamekaa nyuma wote wakiwa na barakoa wakisubiri, zamu yao ya kujanjwa.

Wanawake wawili wa hudumu wa afya wamevalia sare za buluu na barakoa wanamwangalia mtoto mchanga aliyelala ndani ya kitanda maalum cha hospitali, mashine maalum za kupumua na kupima joto zimeunganyishwa kwenye kitanda cha mtoto ,wanaonekana wakiangalia hali ya mtoto kwa umakini sana.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa afisa wa afya, amevaa koti la bluu na ameshikwa daftari la kuandika. Mwanamke mwingine anaonekana akimwangalia yule waziri wa afya.

Wafanyikazi wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano na maski ya gesi . Mfanyikazi mmoja anashikilia chombo cha plastiki na mwingine anashikilia kifuniko cha pipa . Hii inaonyesha umuhimu wa usalama katika mazingira ya viwanda na inahakikisha kwamba wanafuata kanuni za ulinzi.

Katika kitanda cha kitamaduni mwanamke mja mzito anachunguzwa na mkunga au mtaalam wa matibabu, hali hii inaonyesha kuna upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi katika maeneo ya mbali, pia inaashiria umuhimu wa utunzaji wa wajawazito nchini Kenya.

Ngamia aliyeonekana kuchoka amelala kwenye mchanga wa jangwa , anabeba mzigo mkubwa wa mizigo nyekundu jambo lililodhibitisha alikuwa anatumika kama mnyama wa kubeba mizigo hii inaonyesha uchovu wa kazi ngumu na mazingira magumu ya jangwa anayokumbana nayo.

Wanaume sita wamevalia mavazi meupe na wameziba uso wakinyunyizia dawa kwenye shamba. Wote wamebeba dawa migongoni mwao huku wakitembea kwenye shamba kubwa la mimea hiyo yenye majani marefu, wanalinda mimea hiyo ili isiharibike.

Mgonjwa ameshika chupa mbili za dawa zilizotolewa hospitalini. Anahudumiwa na muuguzi, akipokea maagizo muhimu kuhusu matumizi sahihi. Hii ni muhimu katika kuhakikisha anapata matibabu sahihi na kusaidia kupunguza hatari za dawa kutumiwa vibaya.

Mwanaume ameketi karibu na mtoto mchanga, aliye kwenye mashine ya kutunzia watoto. Mwanaume huyu ameshika mkono wa mtoto huyu, hii ikionyesha mapenzi na upendo kwa mtoto mchanga. Mtoto amefunikwa na blanketi la rangi nyekundu.

Madaktari na wauguzi wanafanya upasuaji kwa mgonjwa. Wote wamevalia mavazi maalum vya hosiptali na vifaa vya kinga, wamesimama wakiwa wamezingira meza ya upasuaji chumba hili inaonyesha kuwa ina vifaa ambavyo ni vya hali ya juu.

Watu wengi wameketi kwenye viti wakihudumiwa. Kuna chombo limeguza sikio la mwanamke. Wanawake wengine wamevalia fulana nyeupe. Uchunguzi wa masikio ikiendelea. Ili linaweza kuwa tamasha ya upimaji wa afya ya jamii.

Kundi la wanaume na wanawake wamekaa chini katika umbo la duara kwa ajili ya mkutano au mkusanyiko wa kiafya. Watu wengine wamevalia sare za bluu na wengine wao wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja anasimama katikati na anaonekana akiongea na wengine.

Jengo la Choo cha umma lenye rangi ya kijani na manjano. Limejengwa kwa mawe na kuna bustani ndogo iliyopandwa mbele yake. Mtu mmoja amesimama mbele ya mlango na majengo ya kifahari yanaonekana kwa umbali. Hali ya Choo hiki kinadhibithisha usafi.

Daktari bingwa na timu yake wanafanya upasuaji wa kisasa kwa mgonjwa. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na kofia, wakizingatia usalama na usafi. Hii inadhibithisha umuhimu wa utaalamu na teknolojia ya Hali ya juu katika Huduma za afya.

Wanajamii wamesimama kwa furaha wakionyesha vyombo vya kidijitari kama kompyuta wengi wao wamevaa koti maalum yenye mifuko mingi na T-shirt za kijani hii inaonyesha uboreshaji wa teknolojia katika mazingira ya kazi na pia wanafanya kazi katika utumishi wa umma.

Ndani ya gari la wagonjwa lenye rangi ya machungwa na nyeupe, kuna makabati yaliyojaa vifaa vya dawa. Kiti cha mhudumu wa afya kiko upande wa kushoto na kitanda cha mgonjwa kiko kulia. Vifaa hivi hutumiwa kuhudumia mgonjwa pindi inapotakiwa.

Madawa na sindano zilizopangwa kwenye meza. Kuna chupa ya chanjo ya surua, matumbwitumwi na rubela. Sindano zimetayarishwa kutumika. Vifaa hivi vinaonyesha utayarishaji wa matibabu ya jamii. Vyote vimepangwa kwenye meza.

Muuguzi amevaa koti la manjano na barakoa anamhudumia mtoto mchanga hospitalini, mama wa mtoto pia amevaa barakoa na ana mkono uliowekwa canular kwa ajili ya matibabu muuguzi anaangalia kwa makini.

Daktari wa kike amevaa mavazi meupe na shati nyekundu akiwa amekaa kwenye kiti akimwelekeza mwanamke mwingine kuhusu dawa mbili zikizoko mezani. Mwanamke huyu amevalia kitambaa cheusi kichwani na kuna karatasi zilizobandikwa ukutani nyuma yao. Wawili hawa wapo katika chumba cha matibabu.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi nyeupe na barakoa anachunguza mdomo wa mgonjwa wake. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum huku amekalia kitanda cheusi na amefungwa barakoa kwenye kidevu chake. Wawili hawa wanaonekana kuwa katika chumba maalum cha matibabu.

Hivi ni vyombo mbalimbali vya asili kati ya vyombo hivyo kuna kitumbi cha udongo chupa na kibuyu kilichofungwa ushanga. Vyombo hivyo vimetengenezwa kwa ustadi na huenda vinatumiwa kwa shughuli za kiasili kitamaduni au dawa za vienyeji.

Katikati ya pipa kuna ya tangi la maji limewekwa juu ya meza limezungukwa na makaazi ya yaliyoengenezwa na magunia na vitambaa sehemu hii inaonekana kama kambi ya wakimbizi walioadhiriwa na ukame au changa jingine makaazi haya yamejengwa katika eneo lililo na ardhi kavu.

Mkulima amevalia suti maalum na anapuliza dawa kwenye mimea anatumia pampu kubwa iliojaa dawa .Amefunika mwili mzima majani ya mimea yamefunikwa na dawa hii inaonyesha shughuli ya kilimo inayoendelea katika eneo hili .

Dawa ya Azithromycin ya miligramu mia tano, yenye jina la chapa Azbil mia tano. Kifurishi hicho kina vidonge kumi kwenye pakiti mbili. Vidonge vilivyo kwenye pakiti hizi ni vya rangi ya manjano.

Vibuli vya vyoo vilivyojaa boda ya kahawia na zimependuka chini. Hii inaweza kuwa unga wa mitishamba au dawa ya kienyeji iliyotengenezwa kwa ajili ya kuponya magonjwa fulani. Hii inaonyesha umuhimu wa mitishamba katika utamaduni wa matibabu ya jamii.

Mwanamke amevalia kofia ya bluu na jaketi anamhudumia mtoto mchanga ambaye amekaa kwenye paja la msichana. Nyuma yao kuna watu wamevalia fulana za manjano. Wote wamekaa katika meza ambayo kuna jelly ya kusafisha vikombe.

Wafanyakazi wa afya wanne wamevaa mavazi maalum ya kinga na maski ya gesi. Watu hawa wanasafirisha mwili. Wengine wamesimama wakiwa wameshikilia dawa ya kuwa viini. Hili linaashiria hatua ya dharura ambayo inachukuliwa wakati wa mlipuko.

Muuguzi anashika na kumwangalia mtoto mchanga hospitalini. Anavaa glovu na koti ya bluu, Muuguzi amesimama karibu na kitanda cha hospitali. Mtoto mchanga amevaa nguo ya rangi ya kijani na manjano, kando yao kuna pipa la takataka.

Mhudumu wa afya aliyevaa shati ya kahawia anamwangalia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali . Mhudumu mwingine wa afya aliyevaa sare ya waridi , amesimama karibu na mashine inayohudumia mgonjwa. Wote wawili wamevalia barakoa na wanamhudumia mgonjwa kwa makini.